Hapa ni dukani na kuna wateja wawili ambao wamekuja kumwona mhudumu ili aweze kuwahudumia. Wa kwanza amevalia nguo nyekundu na amesimama ili kutoa fedha mfukoni ili kumpa mhudumu aweze kumhudumia. Wa pili amesimama tisti akingonja wa kwanza ahudumiwe.

Hapa ni sokoni na muuzaji huyu anauza bidhaa tofauti tofauti ikiwemo machungwa, nyanya , biriyani, pilipili hoho na vitunguu. Bidhaa hizi ni muhimu kwa afya ya binadamu kwa maana zinampa binadamu nguvu na pia madaktari wamethibitisha hilo.